Hapa inaonekana kuwa ni Destiny Dairies. Mahali hapa kumezungukwa na wanaume na wanawake tofauti tofauti. Watu wamevalia sare tofauti tofauti na eneo hapa inaonekana kuwa ni mahali ya maziwa ya ATM. Ukiangalia kando pale kuna matungi gas , mtungi ya maziwa.

Mahali hapa inaonekana kuna mzee mmoja ambaye amevalia sare ya colour white ambaye anaongelesha wamama wawili na mzee mmoja. Mzee mmoja amewekelea miwani kwenye kichwa lake na wote wamevalia sare tofauti tofauti na wote wamesimama.

Hapa inaonekana ni nje ya nyumba, nje ya nyumba kuna wamama wanne ambao wanapakua chakula. Mama mmoja ambaye ameshikilia sufuria na mwingine akiwa anapakua, hapo inaonekana kuwa na masahani tofauti tofauti.

Hapa inaonekana ni uwanja kubwa sana, uwanja kubwa sana ina miti mbalimbali. Hapo ukiangalia kuna ng'ombe ambaye anakunywa maji. Na ukiangalia mbele yake kuna mtungi tofauti tofauti ya color yellow na color white .

Mahali hapa inaonekana kuwa kuna wanawake ambao wanafanya shughuli tofauti tofauti. Mmoja amebeba mtoto, mwingine amejishikilia mkononi, mwingine anaendelea kuwekea maziwa kwenye mtungi, mwingine, na mwingine anaangalia mwenye anafanya kazi, na mwingine ameinama. Ukiangalia kwenye picha hili, wanawake wamevalia sare tofauti tofauti.

Hapa inaonekana kuwa ni mjini. Mjini humu kuna gari ambayo imefunguliwa milango zote na kuna mama ambaye ameinama na kuna mzee ambaye ananunua mandizi. Mahali hapa kuna wanaume na wanawake wote nivalia sare tofauti tofauti.

Hapa inaonekana kuwa ni store la maziwa, mama huyu ambaye ameshikilia jegi akimwagia maziwa kwenye container , mama huyu amevalia sare ya white na viatu ya white , na amevalia kofia ya white na barakoa, mama huyu ndiye ambaye anafanya kazi hili.